Watu wamesimama nje ya duka la dawa za mifugo wakiwa wanaangalia bidhaa zilizopangwa kwenye rafu zilizokaribu na mlango, huku kila chupa na kifaa cha dawa kikiwa na lebo zinazoelezea matumizi yake na kuunda taswira ya eneo lililosafi na lililopangwa vizuri kwa wateja.

Vidoge vya dawa vimewekwa wima, kila chupa ikiwa na maandishi yanayofafanua matumizi yake kwa wanyama huku lebo ikionyesha taarifa muhimu za utumiaji kuhakikisha wateja wa duka la dawa za mifungo wanapata maelezo sahihi na rahisi kuelewa.

Chupa ndogo ya dawa yenye rangi ya zambarau, ambayo ina maandishi mbalimbali yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake, pia ikiwa imechorwa picha ya mbwa kuashiria kuwa ni dawa inayotumika kwa ajili ya kutoa matibabu kwa wanyama kama vile mbwa.

Kiwanda cha kutengeneza mbolea kimepangwa kwa ufanisi, ambapo mbolea inapimwa kwa usahihi na kuwekwa kwenye mfuko, ikionyesha mchakato wa kisasa unaolenga kuhakikisha bidhaa za kilimo zinapatikana kwa wateja kwa kiwango cha juu na ubora.

Chupa ya dawa ikiwa na maandishi pamoja na picha ya kuku. Ikiwa imewekwa kwa mpangilio unaoonyesha matumizi yake kwa mifugo. Ikitoa taarifa muhimu za namna ya inavyotumika na tahadhari zinazopaswa kufuatwa.

Duka la dawa za kilimo na mifugo limejaa bidhaa mbalimbali zinazojumuisha dawa, mbolea, na vifaa vya ufugaji, kila bidhaa ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaorahisisha wateja kuchagua wanachohitaji, huku mazingira ya duka yakionyesha usafi, mpangilio mzuri, na urahisi wa ununuzi.

Chupa ndogo ya dawa imewekwa wima ikiwa na maandishi yanayoeleza matumizi yake pamoja na picha ya mifugo kama vile ng'ombe iliyopo mbele ikionyesha wazi kuwa dawa hiyo imekusudiwa kwa mifugo huku muonekano wake safi na mpangilio wa lebo ukitoa ufafanuzi wa huduma za tiba kwa wanyama.

Wanaume wawili wamesimama huku pembeni yao kukiwa na mifuko ya viroba imepangwa kwa mpangilio mzuri katikati ya sehemu maalumu, vikionyesha bidhaa za matumizi ya kilimo na mifugo zinavyohifadhiwa kwa utaratibu, ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wateja.

Chupa ya dawa pamoja na kiboksi chake kimewekwa wima, kila kimoja kikiwa na picha ya mbwa pamoja na maandishi yanayofafanua matumizi yake, ikionyesha wazi kuwa dawa hiyo imetengenezwa kwa ajili ya mifugo, huku mpangilio wa lebo ukionyesha usahihi na ufafanuzi wa utumiaji wa dawa kwa wanyama.

Rafu imejaa chupa na mifuko ya dawa za mifugo, huku mwanamke akiwa ameshikilia baadhi ya mifuko ambayo mwanamume aliyesimama pembeni yake ameinunua, ikionyesha mpangilio wa bidhaa na utaratibu wa huduma katika duka la dawa za mifugo, huku mazingira yakiwa safi na rais kwa wateja kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Rafu ya duka la dawa za wanyama imejaa chupa za dawa zilizopangiliwa kwa mpangilio wa kuvutia kila chupa ikiwa na lebo inayofafanua matumizi yake huku eneo lote likionyesha usafi na mpangilio mzuri unaorahisisha wateja kupata bidhaa wanazohitaji kwa urahisi.

Chupa ya dawa imewekwa wima ikiwa na maandishi yanayofafanua matumizi yake pamoja na picha ya ng'ombe ikionyesha wazi kuwa dawa hiyo imetengenezwa kwa ajili ya mifugo huku mpangilio wa lebo ukiongeza ufafanuzi na usahihi wa utumiaji wa dawa kwa wanyama.

Miche ya kijani ikiwa imepangwa kwa mstari ndani ya shamba kubwa katika eneo la wazi, huku mipira ya maji ikiwa imepita na kufungwa vizuri ikitumika kwa ajili ya kumwagilia mimea hiyo ili iendelee kustawi vizuri na hivyo kuzalisha mazao mengi ambayo yatakayosaidia kuongeza kipato.

Wakulima wamesimama shambani wakiokota na kumenya mahindi yaliyokauka huku kila mmoja akihakikisha mazao hayaharibiki na shamba likionyesha mpangilio wa kilimo cha biashara unaolenga mavuno bora na tija kwa msimu.

Mwanaume amesimama shambani akiwa ameshikilia toroli lililojaa pilipili alizovuna, akionyesha ustadi katika kukusanya mazao safi; huku shamba likionyesha mpangilio wa kibiashara unaolenga mavuno bora na tija kwa msimu.

Mwanamke akiwa ameinama shambani tayari kwa ajili ya kuvuna nyanya; zilizoiva na kuziweka kwenye tenga la plastiki alilolishika mkononi. Huku mistari ya mimea iliyojaa matunda, ikionyesha juhudi na ustadi wa kilimo cha biashara kinachotoa mazao bora na yenye tija kwa msimu.

Migomba ya ndizi ikiwa imestawi vizuri shambani, huku ikiwa na mikungu ya ndizi iliyokomaa; ambazo hutumia kwa ajili ya chakula na kupelekwa sokoni kuuza ili kuweza kujipatia kipato.

Viazi vimevunwa shambani vikikusanywa kwa ustadi na kuwekwa kwenye makapu au rundo, huku shamba likionyesha mpangilio wa kilimo cha biashara, unaolenga mavuno mazuri na tija kwa msimu.

Wakulima wamesimama shambani wakikusanya vitunguu vilivyovunwa wakivipanga kwa ustadi kwenye makopo huku akihakikisha kila zao lina tunzwa vizuri na mandhari ya shamba ikionesha uwekezaji wa jitihada katika kilimo cha biashara chenye tija na mpangilio mzuri.

Wakulima wakiwa wameinama shambani wakikusanya vitunguu vilivyovunwa na kuviweka kwa ustadi ndani ya ndoo huku shamba likionyesha mpangilio wa kilimo cha biashara unaolenga mavuno bora, afya ya mazao na tija kwa msimu.

Mkulima amesimama shambani akivuna nyanya zake na kuziweka kwa ustadi kwenye tenga la plastiki, huku akihakikisha matunda hayajakwama au kuharibiwa na mazingira ya shamba yakionyesha kazi ya kilimo cha biashara yenye mpangilio mzuri na tija.

Mboga za aina mbalimbali zimesistawi viziri shambani ,majani na matunda yake yakiwa na rangi angavu, yanayoashiria afya na ukuaji bora; huku shamba likionesha mpangilio wa kilimo cha biashara, unaolenga mavuno makubwa na tija kwa msimu.

Mwanaume ameinama shambani, akiangalia nyanya zilizokomaa akihakikisha ubora wa matunda kabla ya kuvuna, huku shamba likionyesha mpangilio thabiti wa kilimo cha biashara unaolenga mavuno bora na tija kwa msimu.

Mwanamke amesimama shambani akiwa ameshikilia mapapai safi mkononi akionyesha ustadi katika kuchagua mazao bora, huku shamba likionyesha kilimo cha biashara chenye mpangilio mzuri na tija kwa mavuno yanayotarajiwa.

Wakulima wakiwa shambani, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri, kisha kuziweka kwenye matenga ya plastiki ya rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya usafirishaji wa kupeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya uchakataji au uuzaji.

Wakulima wamesimama shambani wakivuna nyanya zilizokomaa na kuziweka kwa ustadi kwenye vikapu. Huku shamba likionyesha mpangilio wa kilimo cha biashara, unaolenga mavuno mazuri, na hivyo kuongeza tija kwa msimu.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, huku wakishirikiana kufungasha viazi vilivyojazwa kwenye magunia na kuyafunga vizuri, ili waweze kuvipakia kwenye magari tayari kuvipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume ameinama shambani akiangalia nyanya zilizokomaa akihakiki matunda kabla ya kuvuna, huku shamba likionyesha mpangilio thabiti wa kilimo cha biashara, unaolenga mavuno bora na yenye tija kwa msimu.

Watu wawili wamesimama shambani, wakivuna mazao safi na kuyapanga kwenye vikapu vilivyo mgongoni, huku kila mmoja akihakikisha bidhaa hazijaharibika na shamba likionyesha mpangilio wa kilimo cha biashara; unaolenga mavuno bora na tija.

Pilipili zilizokomaa zimejaa katika mashina yao zikiwa na rangi ya njano inayong'aa chini ya mwanga wa jua, na kuonyesha ustadi wa wakulima katika kutunza mazao hadi kufikia hatua ya ubora. Huku shamba likionekana na mpangilio unaoonyesha bidii na ujuzi wa uzalishaji.

Katika eneo la wazi, ambapo kilimo cha mbogamboga kimestawi vizuri huku mimea ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka sokoni ili kuweza kuuza na kujipatia kipato.

Mihogo imepangwa kwa ustadi kwenye mifuko au viroba shambani kila mzizi ukiwekwa kwa utaratibu, unaorahisisha usafirishaji na uhifadhi wake. Huku shamba likionyesha jitihada za kulima kuhakikisha mazao yanabaki safi na bora kwa matumizi na biashara.

Trekta la kijani limewekwa shambani, likionyesha teknolojia ya kisasa inayorahisisha shughuli za kilimo; kama kupanda, kulima na kuvuna, huku shamba likiwa limeandaliwa vizuri na mpangilio wake ukionyesha ufanisi wa mashine katika kuongeza tija na kurahisisha kazi za wakulima.

Trekta kubwa likikatiza shambani, huku likigeuza udongo kwa nguvu na kupanga mistari ya kulimia; likionyesha kazi ya kilimo inayoendelea kwa ufanisi mkubwa.

Trekta kubwa lenye injini yenye nguvu linaendelea na kazi ya kulima udongo shambani, likiandaa ardhi kwa upandaji kwa kutengeneza mifereji na kufanya udongo kuwa laini tayari kwa msimu wa kilimo.

Mashine ya kulimia imewekwa shambani ikikatiza na kuandaa udongo kwa ufanisi, ikionyesha teknolojia ya kisasa inayorahisisha kazi za kilimo kama kupanda, kupamba mistari ya mimea; huku shamba likionekana bado halijaandaliwa kwa ajili ya mavuno.

Mwanaume anaendesha trekta shambani akikatiza na kuandaa udongo kwa mistari thabiti. Ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo inayorahisisha kulima, kupanda na kuongeza tija ya shamba.

Trekta kubwa limewekwa shambani likionyesha teknolojia ya kisasa inayorahisisha kazi za kilimo kwa kupanda, kulima na kuvuna, huku shamba likionekana likiwa limeandaliwa vizuri na mpangilio wake ukionyesha ufanisi wa mashine katika kuongeza tija na kurahisisha shughuli za kilimo.

Miti midogo imepandwa ndani ya Mashine ya kisasa ya kilimo, ambapo mfumo huu unadhibiti unyevu na virutubisho ili kuisaidia kukua kwa mpangilio mzuri katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Mashine ya kulimia imewekwa shambani ikiwa na rangi nyekundu, ikionyesha teknolojia ya kisasa inayorahisisha kazi ya kulima, huku shamba likionekana limeandaliwa vizuri na mpangilio wake ukionyesha ufanisi wa mashine katika kuongeza tija, na kurahisisha shughuli za kilimo.

Trekta kubwa la kulimia shambani likiwa limewekwa, likikatiza na kuandaa udongo kwa ufanisi ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo inayorahisisha kulima, kupanda na kuongeza tija ya shamba.

Samaki wachanga wanaogelea taratibu ndani ya maji yaliyotulia, wakikusanyika kwa makundi madogo chini ya uso wa bwawa, huku mwanga hafifu uking’aa juu ya mawimbi mepesi unaoleta mazingira ya ufugaji wenye utulivu.

Mabwawa ya kufugia samaki yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kila bwawa likiwa na maji safi na mashina au mifereji ya umwagiliaji, inayo hakikisha afya na ukuaji bora wa samaki, huku mazingira ya kiashiria ufugaji wa kisasa na mpangilio thabiti wa kilimo cha samaki.

Samaki wakiogelea kwa utulivu ndani ya bwawa, wakikusanyika kwa makundi madogo chini ya uso wa maji, huku maji yakiwa safi na mazingira ya kiashiria mpangilio mzuri wa ufungaji wa kisasa unaolenga ukuaji bora wa afya ya samaki.

Samaki wamesimama majini wakielea kwa utulivu huku kingo zikijazwa na mawe na majani marefu ikionyesha mpangilio mzuri wa kilimo cha samaki, ambapo mazingira ya maji yamehifadhiwa kwa ustawi wa viumbe na afya ya samaki.

Miti mirefu imestawi vizuri na kusimama wima ndani ya eneo la misitu, ikiwa na matawi yaliyofungamana juu yanayolenga kivuli chepesi na kuonyesha ustawi wa mazingira msitu.

Safu ndefu za mifumo ya mabomba zimebeba miche yenye majani mabichi inayokua kwa mwendo mzuri, kila mmea ukipata virutubisho kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo huku eneo likionekana limepangiliwa kitaalamu chini ya paa linalolinda mimea dhidi ya jua kali, kuashiria kuwa ni mfumo wa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo.

Mabomba meupe yamesimama kwa mpangilio wa wima, yakiwa yamepandwa mimea ya rangi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kijani na nyekundu na kuonyesha ukuaji mzuri unaotokana na virutubisho vinavyo sambazwa kupitia mfumo wa maji bila kutumia udongo, huku eneo la hema likionekana safi na la kisasa katika mbinu za kilimo.

Mimea imepandwa kwa ustadi ndani ya mabomba meupe yaliyosimama kwa mpangilio mzuri ndani ya hema, kila mmea ukitoa majani mabichi yanayoashiria ukuaji bora bila udongo, huku mazingira safi na yenye unyevu yakionyesha ubunifu wa kilimo cha kisasa kinachotumia virutubisho vinavyosambazwa kwa ufanisi kupitia mfumo wa maji.

Mabomba yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema, kila mmea ukiashiria ukuaji bora na afya, huku mfumo wa kisasa wa kilimo usiohitaji udongo ukionyesha ufanisi wa mbolea na maji katika kuendeleza mimea kwa rangi na ukubwa tofauti, na mazingira yakiweka mpangilio safi na wa kisasa.

Mabomba maalumu meupe yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Huku mimea ya kijani ikiwa imepandwa kwa ustadi katika kilimo ambacho hakitegemei udongo bali kinatumia maji yaliyowekewa virutubisho mbalimbali.

Mimea imepandwa kwenye kichanja cha maji kila mmea ukioteshwa na mabomba yanayotosha virutubisho vinavyosambazwa kupitia maji ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo na udongo, huku mazingira ya hema yakionekana safi na yenye mpangilio unaorahisisha ukuaji bora wa mimea.

Mimea ya kijani imependwa kwa ustadi kwenye mabeseni meusi. Kila mmea ukiashiria ukuaji bora na afya huku mfumo wa kisasa wa kilimo usio na udongo ukionyesha usambazaji wa virutubisho na maji kwa ufanisi na mazingira yakiweka mpangilio safi na wa kisasa.

Chombo kidogo cheupe ambacho kimetumika kupandia mimea ya rangi ya aina mbalimbali, kama kijani na zambarau, huku ikiaashiria kuwa ni kilimo ambacho mimea inapandwa bila kutumia udongo, bali maji yenye virutubisho yaliyowekwa kwenye mipira kwenye chombo hicho.

Mwanamke amesimama akiwa ameshika mimea aliyopanda kwenye mabomba meupe yaliyoegeshwa wima, akionyesha ustadi wa kilimo cha kisasa bila kutumia udongo, huku mimea ikionyesha ukuaji bora, na afya na mazingira ya hema yakionyesha mpangilio safi na mfumo wa virutubisho vinavyosambazwa kwa ufanisi.

Mabomba meupe ambayo yanatumika kwa ajili ya kupandia mazao bila kutumia udongo, yakiwa yamesimamishwa wima, ili yaweze kuendelea na zoezi la kilimo kisichotumia udongo.

Mabomba meupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema. Kila mmea ukiashiria ukuaji bora na afya, huku mfumo wa kisasa wa kilimo usio na udongo ukionyesha usambazaji wa maji na virutubisho kwa ufanisi na mazingira yakiweka mpangilio safi na wa kisasa.

Kabichi zimestawi vizuri shambani majani yake makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi yakiashiria ubora wa uzalishaji, huku mistari ya mimea ikionyesha mpangilio iliyothabiti inayolenga mavuno makubwa na tija katika kilimo. cha viwanda.

Wakulima wamesimama shambani wakivuna mazao ya chai na kuyapanga kwa ustadi kwenye vikapu vilivyo mgongoni, huku shamba likionyesha mpangilio thabiti wa kilimo cha viwandani unaolenga mavuno makubwa tija na ubora wa msimu.

Mahindi yamestawi vizuri shambani majani yake ya kijani na mabwawa yenye afya yanaashiria mbinu bora za uzalishaji huku mistari ya mimea ikionyesha mpangilio dhabiti unaolenga mavuno makubwa na tija ikionyesha ushahidi wa kilimo cha kisasa cha viwanda.

Hema kubwa limejaa mstari wa mimea iliyopandwa kwa mpangilio thabiti, kila mmea ukiashiria ukuaji bora na afya, huku mazingira ya hema yakionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani zinazolenga mavuno makubwa, tija na ubora wa mazao.

Kabichi zimestawi kwa wingi shambani majani yake makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi yakiashiria matumizi ya mbinu bora za ustawi, huku mistari iliyonyooka na udongo uliohifadhiwa vizuri vikionyesha uwekezaji wa kilimo cha kisasa kinacholenga mavuno makubwa na ubora wa mazao.

Mkulima amesimama shambani akiangalia mazao yake akihakiki ukuaji na afya ya mimea huku shamba likionesha mpangilio thabiti na kilimo Cha kisasa Cha viwandani zinazolenya mavuno makubwa, tija na unora wa mazao.

Nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri zikiwa zimepangwa kwenye matenga ya plastiki ya rangi ya kijani huku zikiwa zimewekwa kwenye mashine maalumu kiwandani tayari kwa ajili ya kupelekwa, ili ziweze kuhesabiwa na kuchunguzwa na zile ambazo ni nzuri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Uyoga ukiwa umestawi na kuota ndani ya chumba kilichothibitiwa ukiashiria mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani ambapo joto, unyevunyevu na mwanga zimewekwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji bora, mavuno ya juu, na afya ya mazao.

Mwanamke amekaa juu ya rundo la vitunguu shambani akipima na kuweka kila kipande kwenye mfuko kwa uangalifu, huku mazingira yakiashiria kilimo cha kisasa chenye mpangilio thabiti na uzalishaji mkubwa unaolenga mavuno bora na ya tija.

Miti ya migomba ikiwa imestawi vizuri shambani ambapo hutumika kama zao la chakula na pia biashara kwani huweza kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja ili waweze kujiingizia kipato.

Mimea imekua na kustawi vizuri shambani kila mstari ukiashiria afya na ukuaji thabiti huku shamba likionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani zinazolenga mavuno makubwa, tija na ubora wa mazao.

Ng'ombe wamesimama wakiwa wanakula chakula kilichopangwa kwa ustadhi wakionyesha afya na ukuaji bora, huku shamba likuonyesha mpangilio thabiti unaohakikisha mavuno makubwa na tija katika kilimo cha viwanda.

Mazao yamepandwa kwa mpangilio thabiti ndani ya hema kubwa, kila mstari ukiashiria ustawi na ukuaji bora wa mimea, huku mazingira ya hema yakionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani zinazolenga mavuno makubwa na tija ya juu.

Mimea ya kijani imepandwa kando ya mifereji ya maji; inayosambaza unyevu kwa kila mche, ikionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaowezesha ukuaji bora wa mimea, huku ikitumia maji kwa ufanisi na kudumisha afya ya shamba.

Mipira ya maji imefungwa kwa mpangilio katika kila mstari wa shamba ikitoa unyevu unaohitajika moja kwa moja kwenye kila mche, huku mfumo huo ukionyesha ufanisi wa umwagiliaji wa kisasa unaowezesha mimea kukuwa kwa afya na kwa matumizi madogo ya maji

Mipira ya maji imepangiliwa kwa mistari shambani ikitoa unyevu wa kila mstari wa mimea kwa usahihi, huku shamba likionekana limeandaliwa vizuri na mpangilio wake ukionyesha ufanisi wa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaowezesha ukuaji bora wa mazao.

Milima imefunikwa na miti mizuri na nyasi zenye unyevunyevu huku udongo ikiashiria rutuba ya eneo hilo na kuunda mandhali ya asili yenye mvuto utilivu na uhai pekee ha mazingira ya mlimani.

Tembo mkubwa amesimama katikati ya mandhari ya milima yenye miti na nyasi zilizokauka ukiashiria kuwa kuna utulivu wa wanyama pori huku mwanga wa jua ukitoa muonekano wa asili wenye mvuto na utulivu wa mazingira yanayozunguka eneo hilo.

Bwawa la maji limekaa katikati ya iliyozungukwa na nyasi za kijani, zikiwa zimeenea karibu na kingo huku mwanga wa jua ukichangia muonekano wa utulivu na mandhari ya kiasili, yenye mvuto wa kupumzika na uhai wa mazingira.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya miti na milima, ikikata mandhari yenye mchanganyiko wa rangi za asili, huku upepo mdogo ukipuliza vumbi la njiani na kuacha eneo hilo likionekana la utulivu, uzuri wa mazingira ya kiasili yanayozunguka milima hiyo.

Bwawa la maji limetulia huku ndege weupe wakielea juu ya uso wake kwa utulivu, na pembeni pundamilia wanakula majani kwa amani. Mandhari yote yakilenga taswira adimu ya uhai wa wanyama na utulivu wa mazingira ya asili yanayozunguka eneo hilo.

Bwawa la maji limetulia katikati ya mandhari ya kupendeza likizungukwa na nyasi fupi, zinazotikisa taratibu kufuatana na upepo kukuhanga likiwa wazi na mwanga hafifu ukimulika miti iliyo kandokando, na kuunda taswira tulivyo ya mazingira asilia yenye mvuto na utulivu wa kipekee.

Milina yenye umbo zito imeinuka kwa mtiririko wa kuvutia ikiwa imezunguukwa na maaingu meupe yaliyokaa juu ya vilele vyake na kutengeneza mandhari tulivu ya asili.

Mto mpana unaonekana ukipinda taratibu katikati ya mandhari tulivu, ukipitisha maji yake ya polepole kati ya kingo zilizofunikwa na kijani cha vichaka na miti, huku anga la jioni likiongeza rangi laini, zinazofanya eneo lote lionekane kama sehemu ya asili yenye utulivu na mwendo wa kawaida wa mazingira.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya nandhari yenye nyanyasi fupi miti iliyosambaa pembeni na milima ikiwa kwa mbali maeneo haya yenye majani yaliyokauka ikitoa taswira tulivyo ya mazingira ya asili.

Ng'ombe wamesimama ndani ya banda; lililofungwa na kutengenezwa kwa miti, huku chakula chao kikiwa kimepangwa vizuri na mazingira ya ndani yakionyesha mpangilio wa kisasa unaohakikisha afya, usafi na ustawi wa mifugo katika shughuli za ufugaji.

Mwanaume amesimama ndani ya eneo la ufugaji akiwa amebeba kuku mkononi huku kuku wengine wakimzunguka kwa utulivu, ikiashiria ni mazingira yenye malezi bora na shughuli endelevu za ufugaji wa ndege.

Watu wawili wamesimama ndani ya banda la kuku la kisasa wakichunguza na kuhudumia ndege huku mazingira ya ndani yakiwa safi na yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri unao hakikisha usafi na afya ya mifugo na kuonyesha shughuli za ufugaji wa kisasa wa kuku.

Mifuko ya plastiki yenye picha ya zao na maandishi, imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ikionyesha wazi aina ya mbegu zilizomo ndani yake, huku eneo hilo likionyesha usafi na mpangilio unaorahisisha wakulima kuchagua mbegu sahihi kwa kilimo cha mbegu.

Miti ikikuwa imepandwa vizuri, huku mabomba ya maji yakiwa yamefungwa kwa mpangilio thabiti; ikionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaorahisisha ukuaji bora wa mimea, na kuhakikisha kila mti unapata maji, na virutubisho vya kutosha.

Miche midogo imeanza kustawi ikionyesha dalili za ukuaji mzuri na afya ya mimea huku shamba likionekana limeandaliwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha kilimo cha mbegu na kuhakikisha maendeleo thabiti ya mazao.

Mfuko wa plastiki ukiwa na picha ya zao la nyanya, pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu na matumizi yake, ukiwa umewekwa katika eneo la wazi, ukiwa unatumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za nyanya, ili kuweza kuuzwa kwa wakulima.

Ndani ya chafu yenye mwanga tulivu, safu zenye vitalu vya miche vimepangwa kwa mpangilio mzuri kila moja ikiwa na kijani kilicho chipua kwa nguvu, huku udongo wenye unyevu unyevu na mazingira yaliyo dhibitiwa yakilinda mbegu changa ili ziweze kuimarika kabla ya kuhamishiwa shambani kwa uzalishaji wa mazao.

Miti midogo midogo imeanza kuchipua ikionyesha dalili za ukuaji mzuri na afya ya mimea huku shamba likionekana limeandaliwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha kilimo cha mbegu na kuhakikisha maendeleo thabiti ya mazao.

Miche imechipua kwenye vifuko vidogo vya udongo, vilivyopangwa kwa mpangilio, ikionyesha hatua za awali za uoteshaji, zinazohitaji uangalizi wa unyevu na mwanga ili kuendelea kukua kwa afya.

Mimea imechipua chini ya mifereji ya maji inayotumika kumwagilia, kila mti ukiashiria ukuaji mzuri kutokana na maji yanayotiririka kwa usahihi. Huku mfumo wa umwagiliaji ukionyesha mpangilio safi unaorahisisha kilimo cha mbegu na kuhakikisha mavuno yenye tija.

Jumba la kilimo la kisasa limepandwa kwa ustadi, miche imepandwa kwa mstari uliothabiti na yenye mpangilio mzuri ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo za kuendelea ukuaji bora wa mimea. Huku mazingira ya ndani ya jumba yakionekana safi na yaliopangwa vizuri kwa kilimo cha mbegu.

Mifuko mbalimbali ya plastiki ambayo imesheheni mbegu za mazao mbalimbali, ikiwa inaonyesha picha ya zao husika pamoja na maandishi yanayoelezea matumizi yake, zikiwa zimepangwa na kuning'inizwa kwenye rafu, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaohitaji mbegu bora kwa ajili ya kilimo.

Mbwa amekaa ndani ya kibanda chake kilichotengenezwa kwa mbao na nyavu, huku macho yake yakitazama nje kwa umakini kibanda hicho kikiwa kimesanifiwa kumlinda dhidi ya jua na mvua na kuonyesha jinsi huduma za mifugo zinavyolenga ustawi na usalama wa mnyama huyo.

Tumbili amesimama katikati ya nyasi zilizo changanyika na rangi ya kijani; macho yake yakiwa makini yakichunguza mazingira, huku ukimya wa asili ukionyesha utulivu wa eneo analo kaa na uhai wa viumbe wanaoishi porini.

Mwanaume ambaye ni mwangalizi wa wanyama, akiwa anamnywesha tembo maziwa; akionyesha ustawi na uangalizi wa mnyama, huku mazingira yakiashiria utunzaji wa wanyama kwa uangalifu na mpangilio unaohakikisha afya na usalama wa tembo.

Kunguru amesimama juu ya tawi la mti mkavu mabawa yake yakiwa yamekunjwa kwa utulivu huku macho yake yakichunguza mazingira ya mti huo ukiwa umesimama na kukauka kama alama ya mandhari ya asili yenye utulivu na uhai wa viumbe wa porini.

Mamba wawili wamelala ardhini wakionyesha utulivu wa viumbe hawa wa porini katika mazingira yao ya asili; huku mazingira yanayowazunguka, yakiwa na mchango wa nyasi na udongo wenye rangi ya asili ikionyesha hali ya utulivu na uhai wa wanyama pori.